Hii hapa ni shilingi ishirini ya Kenya pamoja na shilingi kumi. Huwa yanatumiwa katika matumizi ya kila siku ama kununua chakula ama hata nguo.

Hii hapa ni pesa ya shilingi elfu moja ya jumuhia ya Kenya na ina mathununi mengi sana kwa kibinadamu kama vile kununua chakula na hata nguo.

Hapa ni sokoni. Wamama wameketi chini na wameanika badhi ya chakula humu kama vile mahindi, kunazo vitunguu na hata viazi vitamu.

Hapa tunaona magari ambayo yamepakiwa kwenye uwanja huu. Kunazo za nyeupe na nyeusi na kwa mara nyingi watu hutumia magari haya kusafiri kutoka sehemu moja hadi nyingine.